Watu wameketi, vitu vingine vya rangi nyeusi viko wazi, kando yake kuna maandishi ambayo yameandikwa kuendeleza huduma. Kando yake kuna maua mekundu.

Wachezaji wa jinsia ya kike wamesimama, mmoja ako na nambari kumi na moja mgongoni. Viatu ambavyo wamevalia ni ya rangi tofauti. Mwanaume ameketi na msichana akiwa amevalia sweta nyeupe.

Wanaume watatu wamesimama. Mwanamke mmoja ameketi chini. Ameshikilia tarakilishi. Mwanaume mmoja amevalia koti ya rangi nyeusi.

Watu wamevalia barakoa, wengine wameketi na wengine wamesimama, mzee mmoja amevalia shati ya rangi nyeupe, kichwani mwake ana kofia ameshika simu anapiga picha.

Mwanaume amevalia tai ya rangi nyekundu. Amevalia shati ya rangi nyeupe. Mwanamke amevalia miwani machoni. Mwanaume amevalia kofia ya rangi ya kijani kichwani.

Watu wamesimama. Mtu mmoja ameshikilia bendera. Watu wamevalia shati ya rangi nyekundu. Mwanaume amevalia kofia ya rangi nyekundu. Mwanamke mmoja anapiga makofi.

Watu wameketi. Wamevalia shati ya rangi ya nyeupe. Wamevalia fulana nyeusi. Viti vya rangi ya samawati viko wazi.

Wachezaji wako uwanjani. Nyasi ni za rangi ya kijani, wamevalia jezi ya rangi ya kijani, mpira ni wa rangi nyeupe na nyeusi.

Wanaume wawili wamesimama, mmoja amevalia suti, mwingine ana ndevu usoni, mmoja anaonekana akiwa anaandika, kalamu ambayo ameshikilia ni ya rangi ya manjano, iko na kifuniko cha rangi ya samawati.

Wanaume wawili wameketi. Mwanamume mmoja amevalia saa mkononi mwake na miwani kichwani. Mwanamke aliyevalia miwani anashikilia tarakilishi. Nyuma yake kuna mwanamume aliye na miwani.

Mashabiki wanashabikia, wameinua mikono juu. Mmoja amevalia kofia ya rangi ya samawati, ameshikilia tarumbeta iliyo na rangi nyekundu. Mwanamke mmoja amezalia miwani.

Watu watatu wako kwenye chumba, mwanamume mmoja na wanawake wawili. Mwanamume amevalia suti, mwanamke mwingine yuko kwenye kamera wanaangalia kwenye kompiuta.

Watu wamesimama. Mwanaume amevalia tai ya rangi ya manjano. Ameshikilia Bibilia ya rangi nyeusi. Mwanamke ana nywele nyingi kichwani. Kipazasauti ni cha rangi nyeusi.

Mwanamume amesimama amevalia tai, mwanamke ana nywele ndefu, tarakilishi ni ya rangi nyeusi. Mwanamke amesimama mbele ya kamera.

Mzee mmoja amesimama, machoni amevalia miwani, ameinua mikono juu, wazee wawili ambao wamevaa shati nyekundu wameketi, wamevalia long'i ya rangi nyeusi.

Mtu amesimama. Amevalia shati ya rangi nyeupe. Maandishi ya rangi nyeusi yameandikwa huduma, maandishi ya rangi nyekundu yameandikwa Kenya.

Watu watatu wamesimama wakitabasamu. Katikati ni mwanaume alijipaka rangi usoni akiwa ameshikilia chupa mkononi. Nyuma yao mwanaume ambaye amevalia shati na kofia ya rangi ya manjano, akiwa anaangalia kando.

Watu wameketi kando ya mtu mmoja kuna bendera mbili, mbele yao kuna maji ya dasani, kuna vitabu vimepangwa nyuma yao pazia ya rangi ya manjano.

Pikipiki imesimama, imebeba mwanaume ambaye anapiga simu. Nyuma yake kuna mwanaume ambaye amevalia shati nyeupe, kando yake kuna mtaro ambao una maji machafu.

Watu wamesimama. Mwanaume mmoja ameketi. Amevalia shati ya rangi nyeupe. Ameshikilia tarakilishi. Mbele yake mwanaume ameshikilia karatasi.

Watu wameketi. Wanawake watatu wamesimama juu. Mwanamke mmoja amebeba mtoto. Mwingine amevalia fulana nyeusi. Ana nywele nyingi kichwani.

Mwanamume na mwanamke wameshikana mkono mmoja. Wanatabasamu sana. Mwanamume amevalia fulana iliyo na rangi nyekundu na rangi nyeupe. Mwanamke ako na nywele nyingi kichwani.

Watu wameketi chini. Mtu mmoja aliyevalia nguo nyeupe amesimama. Watu wamejifunga vitambaa shingoni ambavyo ni vya rangi nyekundu. Watu walioketi wamevalia nguo nyeusi.

Watu wameketi chini. Mwanaume amevalia koti ya rangi ya samawati. Mwanamume amevalia kofia ya rangi nyeupe. Mwanamume amevalia shati ya rangi nyeupe. Mwanamke amesimama.